Hapa kuna wauzaji wa ndizi wakiwa na gunia zilizojaa ndizi za kupikwa. Wengi wao ni akina mama waliojishughulisha na biashara hii ili kujipatia kipato cha kila siku. Wameketi kwenye kivuli cha miti wakitumaini kupata wateja.

Hapa kuna ndama, kuna ndama waliowekwa katika zizi la ng'ombe. Ndama hawa wanaonekana kuwa wachanga sana na wanaonekana kuwa wametengwa pekee yao na wazazi wao wako mbali.

Hapa kuna ng'ombe ambaye amesimama na inakamuliwa. Inakamuliwa kutumia mashini na ng'ombe huyu ametulia na anakamuliwa kwa ajili ya maziwa.

Hapa kuna ng'ombe ambazo zinaonekana kuwa kwenye zizi na kuna mwanamke ambaye anatia dawa ng'ombe mmoja ambaye huenda ni mgonjwa.

Hapa Kuna mmusaji ambaye ameipanga ndizi zake huku ndizi zimeivaa na pia anauzamatunda tafauti tafauti katika soko hii na mmuzaji huyu amepanga ndizi Kwa njia nzuri ambayo inawesa kufutia wanunuaji.

Hapa Kuna watu ambao wako na umru tafauti tafauti moja Yao anaonekana kuwa ni mkulima na anapanda mikomba za ndizi huku wangine ambao kuwa na umru mdogo wanatasama anakofanya kazi hii.

Hapa kuna mkulima aliyevalia nguo za kijani na ako katika shamba la ukulima na kuna ng'ombe wawili na anakama ng'ombe hawa kwa ajili ya maziwa.

Hapa kuna vitita tatu za ndizi, hii ndizi ni ndizi ambazo hazijaiva lakini ni ndizi ambazo zimekomaa.

Hapa kuna mkulima, mkulima huyu ana ngombe watano. Anafanya jitihada zake kuwatunza ngombe hawa. Amewapatia chakula na amesimama kando kuwatazama wanapokula.

Hapa kuna mfanyakazi anayefanya katika kampuni ya kutengenezea maziwa. Mfanyakazi huyu anaonekana kupima maziwa hizi ikiwa yanafikia viwango vilivyowekwa na kampuni. Na amevalia barakoa na nguo zake za kazi.

Ni shambani, shamba hii ina ndizi zilizopandwa. Kuna ndizi za kijani ambazo bado hazijaiva lakini zimekomaa tayari kuvunwa.

Hapa kuna shamba la ndizi na shamba hii imepandwa ndizi kadhaa ambazo zinangoja zikue ili mwenyewe aweze kuyavuna.

Hapa kuna ndizi, ndizi hii imetolewa maganda lakini ndizi hii bado haijaiva, huenda imetolewa maganda kwa ajili ya kupikwa na kuna mikono ambayo imeishika ndizi hii.

Hapa kuna ndizi ambayo imekomaa na iko tayari kuvunwa lakini ndizi hii bado ijaiva kwa sababu ni ndizi ya rangi ya kijani kibichi.

Hapa kuna ndizi ambazo tayari imekomaa. Ndizi hizi ni ya rangi ya kijani kibichi na pia kuna migomba ambayo imeizingira na matawi za ndizi.

Hapa kuna ng'ombe ambaye anaonekana kuuguwa , ng'ombe huyu ana vidonda katika mwili yake mzima na amefungwa karibu na mti labda ili angojee daktari aweze kumpatia dawa.

Hapa ni shambani na shamba hili lina mimea za ndizi. Ndizi haya yamenawiri na kuna ndizi ndogondogo na kuna ndizi ambazo zimemea na zilikuwa kubwa. Ndizi hizi ni ya kijani kibichi.

Kuna wakulima ambao wameleta maziwa zao katika kiwanda cha kutengenezea maziwa na kuna mfanyakazi anayemwaga maziwa hii kwenye tanki la kuchotea maziwa.

Hapa kuna wakulima wawili na ng'ombe wawili. Ng'ombe hao ni weusi wakiwa na madoadoa meupe na kuna watu ambao wanatazama wakulima hawa wakikamua ng'ombe.

Hapa ni shambani na shamba hii ina mimea tofauti tofauti . Kuna miwa, kuna ndizi na pia kuna mboga ambazo zimepandwa katika shamba hili na mimea hizi zimenawiri vizuri.

Hapa kuna mwanabiashara ambaye amevuna ndizi ambazo zimeiva na ndizi hizi ni nyingi sana. Ndizi hizi zinapendeza na zinafanya mteja aweze kutamani kukula ndizi hii.

Hapa kuna ndizi ambazo hazijaiva vizuri lakini zimekomaa. Wamevuna ndizi hizi na yako sokoni na huenda yatauzwa.

Hapa ni katika pipa na pipa hii ina takataka nyingi. Na kuna ng'ombe wanne ambao wanaonekana kukula chakula kutoka katika pipa hii. Na ng'ombe hawa ni wa rangi tofauti tofauti. Kuna ng'ombe wawili weupe na kuna moja mweusi na kuna mwingine wa rangi ya brown .

Hapa kuna ndizi, ndizi tamu na kuna mikono ambayo imeshikilia ndizi hii. Ndizi hii imeiva vizuri sana na iko tayari kukulwa.

Hapa kuna wakulima wawili, wa ng'ombe. Wakulima hawa wawili waliovalia vazi za kikazi, wanaonekana kuhesabu lita waliokusanya siku hii.

Hapa Kuna chupa iliyowekwa maziwa, na maziwa hii imechacha na iko tayari kutumika na mwanadamu.

Hapa kuna mwanamke mkulima ambaye ako shambani na anafurahia kuona mimea zake zimenawiri. Amepanda mimea kadhaa, amepanda ndizi, amepanda mboga na anafurahia kuona mimea yake ikiwa imenawiri.

Hapa kuna mkulima ambaye ameketi na akona kifaa ambacho anatumia kuweka maziwa, na anafanya kazi ya kukamua ng'ombe, na ng'ombe huyu ametulia ili akamuliwe.

Hapa kuna wafanyikazi na katika kiwanda ya maziwa. Wamevalia manguo meupe pe pe pe na wanatengeneza maziwa kwa njia ambayo itakuwa nyenye manufaa katika mwili ya wanunuaji.

Hapa kuna mimea zilizopandwa. Mimea hizi ni migomba za ndizi. Hizi ndizi, kuna ndizi zilizokomaa na kuna ndizi vidogo vidogo shambani.

Hapa kuna mwanamke ambaye anaonekana kuandalia familia yake chakula na anachonga ndizi, akiwa shambani anajitahidhi kuandalia familia yake chakula.

Hapa kuna mkulima ambaye anaweka maziwa katika sehemu ya kuhifadhia maziwa, mkulima huyu anaonekana kwamba anatabasamu na huku kuna dalili ambayo inaonyesha mvua iko karibu kunyesha.

Hapa ni shambani na kuna mmea wa ndizi yenye majani ya rangi ya kijani na kuna mawingu na pia kuna anga ya buluu.

Hapa ni shambani na kuna migomba za ndizi na kuna ndizi moja ambayo imekomaa lakini bado haijavunwa. Ndizi hii iko tayari kwa ajili ya mavuno.

Hapa kuna mwanamume aliyevalia nguo nyeupe na amevalia barakoa na glavu na ako kwenye mahabara na anashughulikia mambo za mahabara.

Hapa ni sehemu ambayo wanamwagia dawa ng'ombe. Ng'ombe hawa ni ng'ombe ambao ni wa kukamuliwa.

Hapa kuna maziwa iliiyochacha na maziwa hii inaonekana imechacha iko tayari kuuzwa kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Hapa ni shambani na shamba hili ni lenye kuvutia sana na kuna ndizi, kuna miti, na inapendeza kuona shamba kama hii, yenye mimea za kijani ambazo ni zenye maridadi sana.

Hapa Kuna mkulima ambaye anaonekana kumkamua ngombe na ngombe huyu aametulia, huku mkulima huyu anajitahidi kumkamua ngombe huyu na ameweka mkebe ambayo anatumia kuchota maziwa.

Hapa kuna mkulima ambaye ametulia katika zizi la ng'ombe na anajitahidi kukamua ng'ombe huyu, huku ng'ombe huyu ametulia ili akamuliwe.

Hapa kuna duka ya kuuza maziwa na inatumia teknolojia aina ya ATM, kuna wateja kadhaa ambao wamesimama kwa ajili ya kupata maziwa.

Hapa kuna ngombe wawili ambao wanapitishwa ili kumwagiliwa dawa . Inaonekana ni dawa ya kuwakinga wadudu ambao wanaweza kuwa athiri afya yao.

Hapa kuna wakulima ambao wamepeleka ng'ombe zao kwa ajili ya kusafishwa na ng'ombe hao wawili ni ng'ombe wenye rangi ya nyeusi ambao wamepanga laini kwa ajili ya kupitishwa huku ili wasafishwe.

Hapa kuna mwanamke anayeonekana kuwa mwenye furaha, na anakamua ng'ombe kwa ajili ya maziwa, na ng'ombe huyu ametulia, na amefungwa kamba hili akamuliwa.

Hapa kuna mgomba na mgomba huu wa ndizi una ndizi ambayo tayari yamekua na tayari yamekomaa tayari kwa ajili ya kuvunwa na mtu aliyepanda ndizi hii.

Hapa kuna mkulima ambaye ameshikilia ndizi, na ndizi hizi ni ya rangi tofauti tofauti na inaashiria kuna yale ambayo yameiva na kuna yale bado hayajaiva.

Hapa kuna sahani na sahani hii ina maziwa ambayo yamechacha. Maziwa hii iko tayari kwa ajili ya matumizi ya mwanadamu.

Hapa ni shambani, na shamba hili limepandwa migomba kadhaa za ndizi. Mkulima huyu anaonekana kutia bidii katika kazi yake. Ili kudumisha shamba hili.

Hapa ni katika zizi la ng'ombe na ng'ombe huyu anakula huku mashini ikitumika kumkamua. Ng'ombe huyu ni rangi nyeusi na ana madoadoa nyeupe.

Hapa kuna mgomba wa ndizi na kuna kitita cha ndizi, ambazo imekomaa, lakini bado haijaiva, lakini iko tayari kuvunwa.

Hapa kuna gari. Gari hii imebeba ndizi na ndizi hii haijaiva na inqasafirishwa kutoka sehemu moja hadi nyingine. Ndizi hii ni chakula ambacho kinatumika sana katika nchi hii ya Kenya.

Hapa kuna mkulima ambaye anafanya kazi ya kukama ng'ombe. Na ng'ombe huyu ametulia na mfanyakazi huyu anaonekana kufurahia kazi yake.

Hapa ni sokoni na kuna ndizi za kijani, ndizi hizi Bado hazijaiva na zinapakiwa kwa Lori mbili za kijani na ya blue ,na wafanyi kazi hawa wanajitahidi kupakia ndizi hizi kwa Lori.

Hapa kuna mkulima ambaye amevuna ndizi. Ndizi hizi zinekomaa na zinaweza kuivishwa. Mwingine anaeza chagua kuyapika. Mkulima huyu anaonekana amefurahia mavuno yake na ako tayari kuuza au kutumia.

Hapa kuna wafanyi kazi wawili, wanaofanya kazi katika kiwanda cha kutengenezea maziwa. Wanaonekana kumwaga maziwa katika, mashini ambayo inatengeneza maziwa.

Hapa kuna mimea ambazo zimepandwa kwenye karatasi na mmea hizi yako tayari kuhamishwa na kuupandwa shambani. Na inaelekea mmea hii ni mmea wa ndizi.

Hapa kuna wakulima ambao baada ya mavuno wanaonekana kuanika mavuno yao ili yapate kukauka na wanafurahia baada ya kuvuna.

Hapa kuna mgomba wa ndizi. Migomba hizi ni za ndizi ambazo tayari huenda yamevunwa na migomba hizi ni za rangi ya kijani na yako shambani.

Hapa kuna shamba la mahindi, mahindi hii na imekauka yote mtu yeyote aliyepanda mahindi hii ako tayari kuyavuna sasa.

Hapa kuna migomba za ndizi zilizopandwa kwa mpangilio mzuri sana. Migomba hizi zimemea na zimekua kwa njia ambayo inapendeza sana na matawi yake yamekuwa ya rangi ya kijani kibichi ambayo yanapendeza sana kwa ukulima.

Hapa ni katika mahabara Kuna mfanyikazi huyu ambaye amefalia sare ya kazi huku akichanga ya hizi vitu ambavyo simitu ambazo ni sa mahabara.

Hapa ni barabarani na kwenye barabara hii kuna magari tofauti tofauti. Lakini kuna pikipiki. Pikipiki hii imebeba tangi za maziwa na imebeba tangi kadhaa za maziwa na pia kuna gunia iliyo katika pikipiki hii.

Haopa kuna migomba za ndizi, migomba hizi za ndizi zimepangwa kwa njia mzuri na zimepangwa kwa njia moja ambayo inafurahisha na pia kuna ndizi ambazo tayari limetoa matunda na kuna yale madogo madogo bado hayajatoa matunda.

Kuna wakulima ambao wanatumia pikipiki kama mbinu zao za usafiri, na wakulima hawa wamekusanya lita kadhaa za maziwa na inaonekana wanajipanga kuelekea sokoni, ili kuuza maziwa hizi.

Hapa kuna vitita vya ndizi. Vitita vingi vilivyopangwa vizuri na zinauzwa sokoni. Ndizi hizi ni yale ambayo yajaiva lakini yamekomakoma. Muuzaji anaendelea kuzipanga.

Hapa kuna mkulima ambaye anaonekana kufurahia na kwa sababu ndizi yake imekomaa na iko tayari kuvunwa. Mimea hizi za ndizi zimepandwa kwa ajili ya chakula.